Elimu ya wakubwa ni mchakato wa kujifunza unaolenga watu waliokwishapita umri wa shule za kawaida, mara nyingi watu wazima ambao wanataka kukuza ujuzi, maarifa na uwezo wa kuboresha maisha yao binafsi kijamii na kiuchumi.

Sekondari hugawa vitabu vingi kama kitabu cha biolojia cha kidato cha nne ni moja wapo cha kitabu muhimu, vinavyotumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kujiandaa na mitihani yao ya taifa. Hutoa taarifa maalumu kwa ajili ya mwili wa binadamu, mimea na wanyama na mazingira kwa ujumla.

Katika ukumbi wa miadhara na semina wanafunzi na wataalamu kusanyika kusikiliza mada mbalimbali wakijifunza mambo mapya kubadilishana mawazo na kujenga ujuzi unaowasaidia katika taaluma na maisha ya kila siku.

Katika mazingira ya kitaaluma wataalamu hukusanyika darasani ili kupata maarifa zaidi kupitia mafunzo ya wa arasha jambo linalowawezesha kuboresha ujuzi wao kazini na kutoa huduma bora kwa jamii wanayoihudumia.

Chumba maalumu kilichosheheni vifaa vya elektroniki vya ufundi vya kutengenezea simu pamoja na redio; fundi hutumia hivyo vifaa vya kutengenezea hivyo vitu ili kumwezesha mteja kupata simu yake ikiwa bora na salama.